Mashine zinazotumika kutolea fedha kwaajili ya matumizi ya watu huwa huwekwa sehemu mbalimbali za barabarani.

Mashine inayotumika kutolea fedha kwaajili ya matumizi ya watu kila siku, huku mbele yake kukiwa na pikipiki zinazotumika kusafirisha mizigo.

Watu wakiwa wanatembea nje ya jengo la benki, wengine wakienda ndani humo kuchukua fedha kwa ajili ya matumizi yao binafsi.

Mwanaume mmoja mweusi ambaye anatabasamu, huku meno yake meupe yakionekana ameshikilia simu, akifanya malipo kwa njia ya mtandao,

Magari yenye rangi ya aina tofautitofauti kama nyekundu, nyeupe; yakiwa yamesimama mbele ya benki ya Afrika. Huku benki hiyo ikitumika kwa matumizi ya kuhifadhi hela na kusambaza hela sehemu mbalimbali.

Mikono mitatu, miwili imeshika fedha za kigeni, mwingine umeshika kadi ya aina nyekundu, wakiwepo benki kwa ajili ya kubadilisha fedha.

Mikono miwili meupe ikiwa benki. Mmoja akipokea fedha za kigeni, mwingine akizitoa fedha hizo kwaajili ya kuzihifadhi.

Jengo la benki inayoitwa "EQUITY",nje kukiwa kumechorwa watu kadi mbalimbali. Huku ndani kukiwemo watu wakitoa hela na kuhifadhi kwaajili ya matumizi yao ya Baadae.

Dada mweusi aliyevaa tisheti nyekundu, ameshika kipaza sauti mkononi mwake akiwa anaeleza mambo ya benki inavyoenda.

Watu wawili wakiwa wamesimama nje ya benki inayotumika kwa ajili ya kutoa fedha kwa watu na kuhifadhi fedha, nje kukiwemo kuna picha ya mtoto iliyochorwa ukutani, simu, pia maneno yenye maandishi meupe mduara mwekundu inayoitwa "EQUITY",

Baa kubwa ambayo ina bango nje lenye rangi nyekundu, maneno meupe. Ikiwa limechora bia yenye chupa ya kijani ndani, bia ikionekana na povu jeupe yenye rangi ya dhahabu, huku pembeni kukiwa kuna bango la saluni lililochorwa wanawake wawili.

Baa kubwa inayouza vinywaji vya aina tofautitofauti, huku chini ikiwa na sakafu ya mbao, ikiwa inawaka taa ikingongojea wanunuzi wa bia

Wakaka watatu waliokaa baa wanakunywa pombe, wakiongea na dada muhudumu aliyevaa tisheti nyeupe, mwenye kibango kifuani, mwenye nywele nyeusi na dhahabu.

Baa kubwa yenye watu wengi, inayouza bidhaa mbalimbali ikiwemo bia, soda na pia watu hucheza muziki.

Wanaume wawili mmoja amevaa shati yenye rangi nyeupe, suruali nyeusi mwingine shati la drafti drafti wakikabidhiana ufunguo mkubwa wenye rangi nyeupe, la gari aina ya kia yenye rangi nyeusi wakiwa wamesimama mbele ya duka kubwa la kisasa linalouza magari.

Muuza magari ameegesha magari yake saba yenye rangi nyeupe ndani ya ukuta, ambao kwa nje kuna miti mingi yenye rangi ya kijani pamoja na magorofa yakionekana.

Duka la kisasa linalouza magari ya aina mbalimbali, magari yaliyokuwepo mawili yanarangi nyekundu, mawili mengine yanarangi nyeupe.

Gari lenye rangi nyeupe, likiwa limeegeshwa nje, huku nyuma yake kukiwa na makontena yakiwa wazi; moja lenye gari lenye rangi nyekundu lingine likiwa lipo halina kitu.

Gari lililoegeshwa na kufunguliwa milango, lenye viti vyeusi, kioo kimeshushwa, mteja akiangalia kwa ajili ya kununua kwa matumizi yake binafsi.

Muuza magari aliyevaa tisheti nyeupe na suruali ya jinsi ya rangi ya bluu, akiwa amesimama mbele ya gari nyeupe, pembeni yake, gari jeusi.

Gari ya rangi nyeupe aina ya "MAZDA X5", ikiwa imeegeshwa. Nyuma kukiwa kuna makontena yaliyokuwa wazi yenye rangi nyekundu na kigari chenye rangi nyekundu.

Duka kubwa la kisasa la magari ya aina mbalimbali, yakiwa yameegeshwa ndani ya nyumba hiyo uku yakiwa yamepangwa kwa mstari yakisubiri mteja yakionekana kwenye kioo

Mashine nne za kuuza maziwa nyingine ndefu na nyingine fupi zikiwa ndani ya chumba chenye rangi nyeupe sakafu yenye drafti nyeusi na grei, hutumika kwa ajili ya kuuza maziwa kwa watu mbalimbali.

Duka maalum kwa ajili ya kuuza maziwa juu kukiwa kuna bango lenye ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe maandishi ya rangi ya bluu. na ndoo pembeni iliyokuwepo ndani yake maziwa nje kukiwepo kumesimama wateja wanaume na wanawake wakununua maziwa hayo na pembeni kumesimama madude ya kuhifadhia maziwa yenye rangi ya shaba.

Mashine ya yenye rangi ya bluu ikiwa imechanganyika na maandishi meupe, myekundu; ikiwa imechorwa ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi; hutumika kuuza maziwa. Ndani yake kuna kikombe cha kununulia maziwa.

Duka kubwa la kisasa lililokuwa na bidhaa tofautitofauti, ndani yake kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa ambayoimechorwa ng'ombe na maandishi ya bluu.

Mashine maalumu inayouza maziwa iliyoandikwa kwa maneno meupe yenye rangi ya blue book amecholewa ng'ombe mdogo na kikombe katikati kwa ajili ya uuzaji .

Mwanaume mmoja aliyekuwepo kwenye pikipiki amebebea machuma ya shaba yanayohifadhi maziwa kwa ajili ya usambazaji, kwa watu majumbani na sehemu mbalimbali. Amesimama mbele ya duka linalouza maziwa.

Watu wakiwa wamesimama kwenye duka linalouza maziwa kwa ajili ya mahitaji yao, uku duka hilo likiwa limeandikwa kwa maneno ya meusi na kijani uku likiwa lina rangi ya njano na nyeupe.

Duka la maziwa likiwa na mashine mbele yake likiwa lina maandishi, huku limechorwa picha ya mtoto mwenye rangi nyeusi amebana nywele ameshikilia glasi.

Kijana mmoja amesimama mbele ya duka huku pembeni ameweka mkono wake juu ya jokofu la maziwa, ambalo limechorwa ng'ombe kwa maandishi meupe ,mekundu na bluu.

Duka la maziwa lenye rangi ya bluu, yenye kuandikwa maneno mbalimbali yenye rangi ya bluu, nyekundu na nyeupe. Huku pembeni yao kukiwa na watoto wawili wamekaa.

Duka la maziwa lililochorwa ng'ombe, lililoandikwa namaandishi meupe na mekundu, lenye rangi nyeupe na bluu huku likiwa na mashine ya kununulia.

Duka la maziwa lililoandikwa maandishi meusi, huku mtu mmoja akiingia ndani, aliyevaa tisheti nyekundu, suruali nyeusi, raba nyeupe.

Ghorofa kubwa lenye rangi ya Krimu, ambalo kwajuu linatumika kama makazi ya watu, chini linatumika kama kwa biashara la Duka linalouza Gesi na Saluni.

Mtoto akiwa amepita pembeni ya jokofu lililoandikwa ''fresh milk''. Maziwa yaliyohifadhiwa humo ndani, ni ya aina ya tofautitofauti.

Duka la kuuzia maziwa nje lenye rangi ya bluu maandishi meusi upande mwingine maandishi mekundu, iliyochorwa glasi ya maziwa na ng'ombe nje.

Mashine kubwa ya maziwa; huku nje ikiwa imechorwa ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, maneno meupe na rangi nyekundu, ikiwepo na kikombe kwa ajili ya kutolea maziwa. Pembeni kukiwepo na kidude cha namba ambacho hutumika kununulia.

Mashine mbili ya maziwa na ya kachumbari zikiwa ndani kwaajili ya kungojea wanunuzi yenye rangi tofautitofauti.

Duka lililochorwa nje bidhaa za maziwa, mayai, mikate, lenye geti jeupe, ndani lenye; friji la maziwa, grili nyeupe, shelfu nyeupe yenye rangi nyeupe kwa ndani.

Kibanda cha maziwa nje kilichochorwa na maandishi mekundu, rangi ya kijani kimechorwa mayai, mikate, picha ya mtoto, ng'ombe na maandazi, pembeni amesimama mtu mwenye nguo ya kitenge.

Muuzaji na mnunuzi wakiwemo dukani wakiongea huku mnunuzi ameshika chupa ya maziwa kwenye mkono wake, mbele kukiwepo maandazi na mkate kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Mkaka mmoja mwenye baisikeli huku pembeni yake kukiwepo mama aliyebeba mtoto mgongoni, wamesimama mbele ya duka, juu yake lililoandikwa maandishi ya mekundu, kibanda cha krimu na nyeupe.

Duka maalumu linalouza vifaa vya nyumbani hasa; meza, stendi za tivi, makochi ya masofa, apo kuna rangi nyeupe na meingine ya kwa mbali ikiwemo brauni na graje yakisubiri wateja kwa matumizi ya maofisini na nyumbani.

Vitanda vya aina mbalimbali, vikiwemo vya chuma na mbao, vikiwa nje kwa muuzaji vikisubiri wateja waje kununua kwa ajili ya kulalia.

Duka kubwa la kisasa la makochi, linalouza meza, viti ambavyo vinatumika na watu mbalimbali majumbani na ofisini.

Kitanda cha aina ya rangi ya brauni yenye chuma nyeusi, huku pembeni kukiwepo kuna kitanda cha aina ya rangi nyeupe. Kukiwepo kuna chuma maalumu kwa ajili ya kuwekea pazia, zikiwa nje kwa ajili ya uuzaji na matumizi ya nyumbani.

Kitanda kikubwa kikiwa nje chenye rangi ya brown kilicho chongwa kwa drafti drafti pembeni zikiwepo sturi zake na godoro nyuma vikiwepo vitanda vingine vyenye rangi ya brown, turubai lenye rangi ya kijani juu bati la shaba.

Duka kubwa la kisasa la masofa, zilizokuwa tayari kwa ajili ya kununuliwa na wateja kwa matumizi ya kukalia majumbani,

Duka la kisasa linalouza makochi, viti vya kukalia, meza, vitanda. Kwa matumizi ya kukalia nyumbani na maofisini.

Kabati lenye rangi ya kahawia pamoja na makochi, vikiwa nje pembeni ikiwepo nyumba yenye rangi ya shaba na sakafu ya simenti ikiwa tayari kwa kuuzwa.

Kitanda kimoja cha gorofa vingine vya kawaida, vyenye rangi ya kahawia vikiwa tayari kwajili ya kuuzwa kwa matumizi ya watu kwenda kulalia.

Fundi seremala aliyevaa tisheti nyeusi, pembeni akizungukwa na mbao za makochi ya mbao ya zamani, ameshikilia nyundo mkononi, huku akigonga, pembeni yake kukiwa kuna msumeno shingoni na tepu.

Duka kubwa la kisasa linalouza makochi yenye rangi tofauti tofauti na aina tofauti tofauti, huku juu likiwa lina waka taa na siling bodi nyeupe.

Jengo kubwa lenye rangi nyeupe, marumaru nyeupe, likiwa linauza makochi ya aina tofautitofauti na huku muuzaji akiwa ameshika mto.

Muuza masofa akiwa ameweka masofa yake ya rangi mbalimbali nje kwa ajili ya kungojea wanunuaji, huku pembeni kuna kabati na yeye mwenyewe akiwa amekaa anaongea na simu.

Jengo kubwa la ghorofa lenye bango juu, lenye rangi nyeupe na nyekundu, linalouza makochi ya aina mbalimbali, mengine yenye mito na mengine ya kitambaa.

Meza ya kulia ikiwa nje na viti vyake vya mbao vya rangi ya kahawia, kitambaa cha kaki vikingojea kuuzwa.

Meza za stuli zenye rangi ya brauni, chini kapeti za “grey”zikiwa dukani, kwa ajili ya kuuzwa kwa matumizi ya nyumbani kuwekea Vitu.

Meza ya rangi ya kahawia, masofa ya rangi ya kahawia chini kapeti, kitanda kwa pembeni picha mbalimbali zikiwa ndani ya duka, kwajili ya uwuzaji kwa matumizi ya nyumbani.

Meza ya mviringo, iliyo juu ya sakafu pembeni madumu meupe, na madishi meusi, huku mfuniko wa kijani pamoja na ringi lenye rangi nyekundu, ukionekana ukuta wenye rangi nyeupe.

Duka kubwa la kisasa la funicha. Juu likiwa linawaka taa silingi bodi nyeupe, ndani ukiwa kuna vitanda vya rangi nyeupe na brauni, vikiwa vina magodoro.

Hoteli kubwa ya kisasa ikiwa na wafanyakazi ndani yake, tayari imepangwa kwa weledi huku ikingojea wateja na wageni kutoka sehemu mbalimbali.

Wababa watatu wakiwa wamesimama sehemu ya mapokezi katika hoteli, ambayo ina vibao vyenye rangi ya brauni, maandishi meupe. Iliyojengwa na mawe chini kuna marumaru za brauni na nyeusi.

Hoteli kubwa nzuri yenye mandhari nyeupe, katikati iliyochorwa ua, na makochi hutumika kwa ajili ya wageni waliotoka mbali kulala.

Muhudumu wa hoteli aliyevalia shati jeupe na sketi nyeusi, ameshika mkononi chakula akimuhudumia mteja aliyeagiza.

Bidhaa mbalimbali zikiwepo dukani kwenye mifuko myeupe, huku watu hutumia hasa kwa ajili ya chakula pia hata biashara kwa ajili ya kuuzia watu wengine na kupeleka sehemu mbalimbali.

Soko dogo linalouza bidhaa tofautitofauti kama matunda, ndizi, parachichi na tikiti huku watu wakiwa wamesimama wanunuaji na wauzaji.

Muuzaji wa vitunguu aliyepanga ndoo mbalimbali za vitunguu zenye rangi ya kijani na bluu huku, na nyeupe akiwa barabarani kwa ajili ya kuuza vitu nguu kwa watu wanaopita na kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Wanawake watatu, na mwamaume mmoja na watoto wawili mmoja akiwa amebebwa mgongoni wakiwepo sokoni, wakinunua matunda yanayouzwa kama ndizi, tikiti, epo na mengineyo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Duka kubwa la kisasa lenye muuzaji mwanamke, linalouza taa za aina mbalimbali za majumbani, huku zingine zikionekana zinawaka.

Wateja mbalimbali wakiwa kwenye jengo kubwa wakiangalia bidhaa zinazouzwa na wauzaji kwaajili ya mahitaji yao.

Wamama wakiwepo sokoni, tayari kwa kusubiri wanunuzi wa nyanya na vitunguu, kabechi.

Wamama wawili wakiwa wamesimama sokoni, huku wakiwa wameweka bidhaa zao chini, za aina mbalimbali kama ndizi, vitunguu, maboga na mahindi.

Mama mmoja na wengine pembeni yake, wakiwa sokoni wakiuza bidha tofautitofauti: nyanya, pilipili, njegere na viazi; kwa matumizi ya nyumbani, wakingojea wanunuzi.

Dada mweusi aliyesuka nywele na kuvalia miwani akiwa sokoni, akisubiria wateja wa karoti na ndizi huku akizungukwa na watu wengine.

Wadada wawili warembo wauzaji wa matunda sokoni, wakiwa wanapanga bidhaa zao katika ubora wa kusubiri wateja waje kununua.

Mama mnene, aliyekata nywele, aliyevalia topu nyekundu, akiwa sokoni akiuza bidhaa zake mbalimbali, kama; nyanya, mbogamboga, hoho.

Ofisi kubwa inayotumika kwa ajili ya kukopesha watu mbalimbali kwa riba. Ofisi hii husaidia watu wenye shida za pesa kwa uharaka. Nje ya ofisi hiyo ina rangi ya bluu imeandikwa na maandishi meupe huku kumechorwa watu, mama na mkaka aliyevalia suti na miwani.

Watu wawili wakiwa mbele ya duka yenye rangi ya kijani na maandishi meupe juu televisheni pembeni kukiwa kuna ungo, ndoo mbili, dera moja, mtu mwengine amesimama pembeni.

Mashine ya kutolea pesa, ikiwa ina namba, vidude vya rangi ya njano, nyekundu na kijani. Huku ikionekana picha ya wadada na msichana, na maneno yaliyoandikwa.

Simu nyeusi aina ya ''Nokia'', ikiwa na meseji ya kutoa hela katika mtandao kutoka benki kwa kutumia simu.

Mikono miwili. Kucha zake zimepakwa rangi nyekundu. Huku mkono mmoja ukiwa umeshikilia kadi, mwingine ukiwa umeshikilia mashine ambayo inatoa pamoja na risiti, na mwingine unatoa fedha za matumizi.

Ghorofa kubwa lililo ezekwa na vigae vya pinki vyenye rangi nyeupe, yenye madirisha madogo barazani kuna tenki jeusi kwenye ukuta kuna nyaya za ulinzi zunguka pamoja na geti jeusi.

Duka kubwa la kisasa linalouza nguo za kiume, huku zingine zikiwa zimewekwa kwenye meza ya brown nyingine zikiwa zimetundikwa huku zikiwepo na punguzo la bei la asilimia arobaini kwenye maandishi makubwa yenye rangi nyeusi.

Duka kubwa la kisasa la nguo za watoto, zimetundikwa kwenye chuma ya rangi ya shaba, huku juu ya hiyo chuma kuna mabegi yakiwepo juu yake, kwenye duka hilo kuna rangi ya njano.

Duka kubwa la kisasa, linalouza nguo za watoto pamoja na midoli, inayotumika na watoto kwa kuchezea, lililokuwa na rangi nyeupe, likiwaka taa.

Duka zuri la kisasa ambalo linauza suti zilizopangiliwa vizuri kwa weredi, zilizo tundikwa juu kwenye chuma nyeusi ya kisasa.

Duka kubwa la kisas ambalo kuna pochi, viatu watu mbalimbali waonekana wakienda kununua vitu hivyo hapo.

Midoli mitatu meusi miwili imevalia shati na suruali nyeusi, mwingine amevaa tisheti, koti na suruali ya kaki amebeba begi wakiwa kwenye duka kubwa la kisasa, pembeni kukiwepo kuna suti nyingine ambazo zimetundikwa kwenye chuma nyeusi.

Duka kubwa la kisasa, linalouza bidhaa mbalimbali kama juisi, soda na vinginevyo, hutumika kwa ajili ya matumizi ya binadamu na pia hutumika kwa ajili ya watu kununua.

Soko kubwa la kisasa lililokuwa na bidhaa tofautitofauti, ambazo zinatumika na binadamu, huku zikiwa zimepangwa kwenye mstari mzuri zikiwa na bei tayari.

Duka kubwa la kisasa linalouza biskuti za aina mbalimbali na bidhaa zingine, lenyemarumaru, chini likiwa linawaka taa.

Duka kubwa la kisasa, linalouza aina ya keki mbalimbali, huku watu wawili wamesimama mbele wakichagua bidhaa.

Duka kubwa la kisasa linalowaka taa ndani, zikiwemo bidhaa mbalimbali za majumbani zinazotumiwa na watu, huku zikiwa zina bei pamoja na aina ya bidhaa. Ikiwemo na watu ndani yake wanaouza na wateja wanaonunua.

Duka kubwa la kisasa linalouza vitu mbalimbali kama: mipira, baiskeli, viti vya rangi tofauti tofauti. Watu wakiwemo ndani yake wakitembea na kununua bidhaa.